Hii ni trakta, likivuna mahindi shambani, likipakia mahindi yaliyokatwa kwenye trela. Inaonekana ni mavuno ya mahindi ya malisho.

Hili ni shamba, lenye mimea, pengine ya mboga kama kabichi, zikikua katika udongo uliolimwa. Nyuma ya shamba kuna ukuta wa mimea au ua. Nyuma yake kuna miti mirefu na majengo matatu.

Hili ni shamba la mimea hasa mboga za majani, zenye majani mengi, zinazoonekana kama kale. Kuna mimea ya kale ya kijani kibichi, na pia mimea ya kale ya zambarau.

Huu ni bustani iliyojaa mimea ya kabechi. Kuna safu nyingi ya mimea ya kabechi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri na mimea ina majani makubwa ya kijani kibichi.

Hii ni bustani ya mboga iliyoinuliwa. Kuna bustani iliyoundwa kwa kutumia vitanda vilivyoinuliwa ambavyo ni sanduku au miundo iliyojaa udongo na kutumia kukuza mboga.

Hii ni shamba la mahindi au mtama mimea ni kijani kibichi na inakua vizuri shambani nyuma ya shamba kuna miti mingi ikionyesha mazingira ya kilimo

Huu ni mmea wa mboga unaofanana na sukuma wiki ambayo inajulikana sana kama salad green au kale .Mmea huu unakua kwenye chumba au bustani ndogo na majani yake makubwa ya kijani yanaonekana yenye afya na kustawi.

Hawa ni watu watatu katika mazingira ya kilimo labda kitalu cha mimea au shamba. Wanaonekana waki fanya kazi na mimea midogo iliyo pandwa kwenye sufuria au mifuko . Mwanamke mmoja anampa mwanamme mmoja mmea mdogo.

Hili ni eneo la nje lenye majengo na mimea. Mbele kuna mtu ameketi chini akifanya kazi na mimea au udongo. NYuma yake kuna jengo kubwa la ghorofa kadhaa lenye madirisha na nguzo.

Hili ni kitalu cha mimea au bustani ndogo inayoonyesha mimea mingi midogo, iliyopandwa kwenye sufuria au mifuko ya plastiki, ikiwa imepangwa vizuri chini.

Huyu ni mwanaume amevaa shati la buluu na suruali nyeusi akiwa ameshika mche wa mti kwa uangalifu, kwa mikono yake iliyovaa glovu nyeupe anaonekana kuwa katika eneo la wazi lenye mashini ya mti iliyokatwa.

Huu ni mti wa papai pia inajulikana kama mpapai wenye matunda mengi yasiyokomaa na tunda moja lililokomaa lenye rangi ya machungwa

Hii ni mimea inayo kuzwa katika mfumo wa hydroponics. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo na mimea umeandaliwa kwa safu wima.

Huu ni uyoga mwingi, unaonekana kua wa aina ya button mushroom, ukiwa ndani ya chumba au banda la kilimo cha uyoga. Uyoga huu umepangwa kwa safu ndefu, kwenye udongo.

Huu ni muundo mrefu wa chafu, ambao unaonekana kutumika kwa kilimo. Muundo huu umewekwa kwenye shamba lenye mimea, labda mazao, na kuna milima au vilima nyuma.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji shambani, ambapo vinyunyuzi vinatoa maji juu ya mimea, labda mahindi au mazao mengine ili kusaidia kukua.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, inaonekana kuna matuta yaliyotayarishwa kwa kilimo na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando ya matuta hayo yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hii ni shamba iliolimwa yenye udongo mwekundu. Inaonekana kuwa na mimea michache na kuna mistari au mpaka unaonekana kupitia shamba hili. Shamba hili pia lina mabomba ya maji ya kunyunyuzia mimea maji. Kando ya shamba hili kunaonekana kuwa na miti ya kijani kibichi.

Mazingira haya yanaonekan kuwa ya mashambani. Shamba hili lina udongo nyekundu. Kwenye shamba hili kuna pia mabomba ya umwgiliaji wa maji. Pia mkulima anaonekana kwenye shamba hili. Mbali kidogo kuna muundo mrefu unaofanana na mnara.

Huyu ni punda milia akitembea kwenye ardhi yenye nyasi, huku kukiwa na wanyama wengine kama swara au paa nyuma yake. Mandhari ikionyesha milima au vilima vikubwa, kwa mbali, chini ya anga ya blue lenye mawingu meupe.

Hawa ni kundi la kuku weusi wa aina moja. Kuku hawa wana manyoya meusi yanayong'aa na wengine wana madoa meupe au mekundu. Wanaonekana wametawanyika kwenye sakafu yenye matandazo na kuna baadhi ya vitu kama mti mdogo au nguzo cha chombo cha maji.

Huyu ni kuku wa kahawia akitembea mbele kwenye nyasi na nyuma yake kuna ua. Kuna ukuta wa uzio ya mbao nyuma yake

Hii ni chafu kubwa iliyojaa mimea na miti. Ndani ya chafu hiyo, kuna safu ndefu za mimea michanga na miche iliyopandwa kwenye trei au vitanda maalum. Muundo wa chafu unaonekana kuwa na paa la uwazi.

Hizi ni paketi sita za mbegu za maua zikiwa zimepangwa kwenye stendi au rafu. Kila paketi ina picha ya mau tofauti eney rangi mbalimbali kama vile waridi njano na machungwa.

Hawa ni kundi la watu, wakiwa wamekusanyika karibu na magunia mengi ya nafaka au msaada wa chakula. Na bango lenye nembo ya USAID nyuma yao inaonekana. Kuna wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamesimama na mmoja ameketi mbele ya rundo ya nafaka iliyomwagiwa.

Hiki ni kibanda kidogo cha mbao, kinacho onekana kama banda la mbwa au store ndogo, kilichojengwa kwa kutumia mbao. Kipo karibu na muundo mwingine mrefu wa kijani kibichi.

Huyu ni impala ndume au swara mwenye pembe ndefu amesimama kwenye nyasi kavu chini ya anga la buluu. Nyuma yake kuna impala mdogo au ndama aliyekula nyasi. Mandhari inaonekana kuwa ya savana.

Huyu ni kunguru mweusi na mweupe anayejulikana kama pied crow . Ana manyoya meusi na meupe na sehemu nyeupe iko kwenye kifua na shingo. Anasimama kwenye sakafu ya mbao ndani ya jengo labda duka au makazi.